Ni kitabu cha kiswahili cha gredi ya pili, kitabu hilo lina jina ya nyota ya kiswahili. Mbele yake kuna rangi ya zambarau, huku likiwa na rangi nyeupe, maandishi ni kwa rangi nyeusi yakiwa na rangi ya zambarau pia, kuna watu wawili wanaloendesha farasi.

Ni vitabu vya wanafunzi vilivyopangwa kwenye safu hasa katika shule, vitabu hivi ni vya rangi nyekundu na huku kuna mengine ambayo ni ya rangi ya zambarau. Vitabu vianonekana kutumika na si mpya tena vinakaa mzee.

Ni katika shule, mbele ya darasa. Hapa kuna ubao wa rangi ya nyeupe. Kando ya mlango wa darasa, kumewekwa sehemu ya kuwekea takataka na ufagio wa darasa hili. Darasa lenyewe ni safi, na limependeza kweli, limeng'ara.

Ni karatasi inayotumika katika michoro tofauti tofauti katika shule. Yamewekwa ndani ya begi na huku yakiwa juu ya meza. Ni ya rangi tofauti tofauti kwa mfano kuna manjano, samawati, nyeupe na nyekundu.

Ni mazingira ya shule haswa shule ya chekechea. Kuna ubao la rangi nyeupe huku likiwa na kando kando na rangi nyeusi. Iina maandishi ya rangi nyeusi. Kutokana na maandishi, mbele yake kuna kiti.

Ni kitabu cha masomo cha wanafunzi, limeandikwa kwa lugha ya Kiingereza, linaonekana kuwa la sayansi. Kwenye kitabu kuna familia ambalo limeketi katika meza huku wakitaka kula. Ni kitabu cha shule ya chekechea.

Ni sehemu la gwaride, katika shule, kuna nyasi lililo fyekwa vizuri na maua yaliotunzwa kwa umakini, mbele kuna, nyumba la kifahari, na kuna gwaride, na kuna kifaa cha kuekea bendera la shule hili.

Ni katika mazingira ya shule, juu ya meza kuna tarakilishi mbili ya rangi ya nyeusi, kuna nyaya pia zilizotoka sehemu tofauti tofauti zikiingia na kuondoka kwenye tarakilishi hizi, kando kuna vitabu vya shule na huku hakuna mtu aliye karibu.

Ni katika mazingira ya shule, hasa katika sehemu spesheli ya kufanyia utafiti ya mambo ya tarakilishi, kando yake, kuna kiti, na kuna tarakilishi yaliowekwa kwenye foleni moja, tarakilishi imezimwa, na kila tarakikishi ina nambari za usajili ya kipekee.

Ni mwanaspoti wa jinsia ya kike kutoka nchini Kenya. Yuko katika mashindano ya kupiga mbizi. Ameshikilia chuma katika mkono wake wa kushoto, kichwani amevalia kitambara cheupe inayoandikwa na maandishi ya samawati. Anaangalia nyuma huku akiwa na mshangao.

Ni katika sehemu ya nje ya jumba fulani la kifahari sana. Jumba hili lina veranda fulani na nyasi iliyopaliliwa vizuri na kufyekwa vizuri sana. Nyuma yake kuna mimea iliyomea vizuri na yanapendeza kweli kweli.

Hii ni shule ya wanafunzi hasa katika shule ya chekechea ina mchoro wa kila mnyama kwenye ukuta wa shule hili. Mbele ya darasa kuna maua yaliyotunzwa vizuri na nyasi yaliyofyekwa vizuri kuna mlango wao ni wa rangi ya nyekundu.

Ni mazingira ya shule. Madawati mawili yameegezana mkabala mwingine. Nyuma kuna kiti karibu na dirisha. Sakafu ni nyekundu na darasa ni bure hakuna wanafunzi. Kuna viti viwili hapa.

Ni katika jumba la ghorofa la kifahari sana. Kando kuna vifaa spesheli vinavyotumika kupanda juu na kuteremka chini. Mabati ni ya rangi nyekundu, sakafu pia ni ya rangi nyekundu. Chini yake kuna maua yaliyotengenezwa vizuri na nyasi iliyofyekwa vizuri.

Ni mazingia ya nyumba ama shule. Ukuta wake umepakwa rangi na inang'ara sana. Jengo hili mara nyingi hujengwa na watu wenye maisha ya juu hasaa. Mbele yake kuna chuma la rangi ya nyeusi, huku yakiwa na madirisha madogo sana.

Ni bango linalopigia upato sana uzuri wa maji. Ndani ya bango hili kuna maelezo ya sehemu maji yanayotoka, matumizi bora ya maji na jinsi tunavyoweza kuhifadhi maji ili tusiharibu.

Mwanariadha asiye na uwezo wa kuona ana kocha wake akimwelekeza jinsi ya kukimbia. Amevalia shati lake la rangi ya kijani kibichi, huku kocha wake akiwa amevalia nyeusi juu chini. Wanakimbia kando kwa kando.

Ni vitabu zilizopangwa kwenye sefu rasmi katika makao ya kazi. Kitabu kingine kinaonekana kuwa chini na mara nyingi, yanatumika kwa manufaa tofauti tofauti na kuweza idhini au vindokezo muhimu ili kupunguza kupotea kwao.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha walemavu. Amebeba vitabu mkononi. Amevalia shati lake la rangi ya kijivu ndani huku amefunga saa kwenye kiwiko. Mkono wake wa kulia umeushika gurudumu la kiti chake huku akiwa tayari kuondoka.

Hiki ni kitabu cha mwanafunzi. Mwanafunzi ambaye anaonekana wa chekechea au shule ya msingi huko chini. Ameweza kupita hesabu vizuri na kila kwa alama amewekewa alama yake vizuri.

Ni katika ufunguzi rasmi ya jumba linalowasimamia watoto wasio na uwezo wa kuskiza. Kando ya jumba hili kuna bendera na majina rasmi ya watakaofungua jumba hili na tarehe ambalo jumba litaanza kufanya kazi.

Ni wanariadha wanaume wa masafa marefu. Wanakimbia sako kwa bako. Mmoja mbele amevalia nguo la rangi ya nyekundu na visherisheri ya rangi ya kijani kibichi. Anaonekana kusherehekea ushindi wake.

Ni timu ya soka ya kandanda ya walemavu nchini Kenya, wamevalia jezi yao ya rangi nyeupe ikiwa ni shati na kinyasa ya rangi ya kijani kibichi, wanacheza mpira yao, huku nyuma yao kuna mashabiki, shabiki mmoja akiwatazama kwa ukaribu.

Ni mwakilishi wa wanawake wa nchi fulani katika mbio ama mashindano ya baiskeli kwa walemavu. Amezamia kazi yake ya kusukuma baiskeli yake, huku akiwa kwenye njia rasmi za mashindano. Amezamia kazi yake kwa umakini zaidi.

Katika jengo rasmi, jengo la shule ama hoteli la kifahari. Chini ya jengo hili, kuna maua yanayopamba jengo hili. Chini ya maua haya, kuna bango lililoandikwa maneno nyekundu, ikisema kuwa wageni wote lazima wapitie ofisini kabla waende kokote.

Ni kitabu hasa cha wanafunzi ya shule ya chekechea. Lina michoro ya picha ya tofauti ya kila aina ya usafiri. Picha ya kwanza ni ya gari aina ya lori, ya pili likiwa na gari aina ya gari la moshi. Ya tatu ni baiskeli. Picha hizi zinaeleza pia matumizi ya kila aina za usafiri.

Ni sehemu ya shule. Kwenye ukuta kuna michoro maalum. Kuna maua yaliyochongwa binafsi kwa umaalum zaidi na ustadi. Milango imefungwa na huku ni kama wanafunzi hawako. Kando ya maua haya ya kijani kibichi, kuna njia iliyowachwa wazi.

Wanariadha wawili wenye asili ya kiafrika. Mmoja ni mkenya anayeonekana mwingi wa furaha anasherehekea. Amevalia jezi lake rasmi la riadha lenye rangi la nyekundu na kaptura nyeusi. Mwenzake nyuma anafuata huku akimsherehekea. Wote wanacheka kwa pamoja.

Ni waoiganaji walemavu kutoka Kenya. Wamekalia viti vyao, huku wakufunzi wao wakiwa nyuma yao. Wanaonekana wengi wa tabasamu. Kuna mwanaume mmoja aliyechuchumaa chini, huku akivaia kofia nyeupe, shati nyeupe na viatu nyeupe. Wanacheka kwa pamoja.

Ni timu ya wanawake ya walemavu nchini Kenya. Wanaingilia jukwaani huku wakiwa wamekalia viti vyao spesheli. Mmoja wa mbele amebeba bendera, huku wa nyuma pia akibeba bendera angalau fupi zaidi ya aliye mbele. Wanatabasamu wakiwa wamevalia nguo zao rasmi za nyekundu.

Ni nyaraka au vitabu ndizo zilizopangwa kwenye meza. Zipo nyingi na zimewekwa kwa mpangilio. Nyumba linaonekana kuwa ofisi ya mwalimu au sehemu ya kazi na nyaraka hizi au vitabu ni za kuchambua au kwendeza taarifa mbalimbali.

Mwanariadha kutoka nchini Kenya kwa jina Faith Chelagat Koech anaonekana mwingi wa furaha na amebeba bendera. Kando yake kuna mwanaume aliyevalia suruali nyeusi na ambaye amemsaidia kubeba bendera. Wote wana wingi wa furaha.

Ni mlango wa kifahari sana sana ni wa darasa ama ya ofisi katika shule. Lina onyo kuwa wanafunzi hawaruhusiwi kupita kutokea katika mlango huo. Limefungwa na hakuna ruhusa kwa mwanafunzi yeyote kupitia mlango huu.

Wanariadha wenye jinsia tofauti, jinsia ya kike na wa kiume. Ni wanariadha nchini Kenya na mmoja wao amevalia jezi rasmi ya nchini Kenya. Wanaonekana kuwa wana mbio na wanazunguka uwanja wa michezo.

Ni ratiba ya shule kawaida inaonyesha mfululizo wa mambo yatakavyokuwa kwa siku nzima, kutokea siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Inatumika na walimu sana sana katika shule za kiserikali ama za mtu binafsi.

Ni katika ofisi. Kwenye ofisi hili kuna tarakilishi moja ambayo limetolewa onyo kuwa ni ya kwa manufaa ya elimu peke yake. Mbele ya tarakilishi hii kuna kikombe yenye kalamu ya kila aina. Kuna viti viwili, moja nyeusi na moja ya mbao.

Haya ni mashindano ya kuzungusha ama kuendesha baiskeli kwa watu walio na ulemavu. Hapa baiskeli lina rangi ya kijani kibichi isiyokomaa mwendeshaji baiskeli amevalia kofia maalum ya kuendesha huku ameketi, nguo yake ni nyeusi.

Ni wasichana wawili ambao wameshikana mikono kwa pamoja. Wanakimbia wakiwa na tabasamu. Ni mazingira ya shule ama mashindano ya chuo cha upili katika mashindano ya mbio. Nyuma yao kuna mashabiki ambao pia wanawatazama kwa makini. Wamevalia shati la zambarau ama samawati iliyokolea.

Ni jumba la kifahari hasa lina milango ya kifahari. Linakaa la umbo la ofisi. Mbele yake kuna kiti nyeupe. Mbele yake pia kuna milango mitatu na meza miwili iliosimama. Hamna watu kwenye majingira haya.

Mazingira haya ni ya darasani hasa katika chuo kikuu, kuna dirisha la rangi ya kijani kibichi na viti vya mbao vilivyo na miguu ya chuma, zimepangwa kwenye foleni imara na kila mwisho foleni kuna angalau kompyuta moja kwa kila foleni.